Mbolea ya kisasa inayotumika kwa ajili ya kukuza mimea, ikiwa imehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu cha plastiki, huku mkono wa mtu mmoja ukiwa umeshika mfano wa mbolea hiyo.

Dawa mbalimbali za mifugo na kilimo zikiwa zimewekwa juu ya meza ya mbao, huku nyuma yake kukiwa na viti viwili vyenye rangi nyeusi.

Dawa maalumu inayotumika kwa ajili ya kukuza na kuweka virutubisho ndani ya maua na mimea, inayosaidia kukuza na kuachilia hewa ndani ya mizizi.

Wataalamu wa dawa za mifugo wakiendelea kutoa elimu ya dawa hizo kwa wateja mbalimbali, ndani ya ofisi maalumu inayouza na kusambaza dawa za mifugo.

Kifungashio cha karatasi ngumu kilicho beba dawa za mifugo ndani yake kikiwa kina rangi ya njano, nyekundu na maandishi yenye rangi nyeupe, kimechorwa mnyama aina ya ng`ombe na wadudu mbali mbali.

Dawa maalumu ya mifugo aina ya mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa ndani ya kifungashio cha chupa, yenye kizibo cheupe. Huku pembezoni kukiwa na boksi lililochorwa wanyama hao, mbwa na paka.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa ndani ya vifungashio cha karatasi kubwa, ikiwa imechorwa wanyama mbalimbali kama vile: ng'ombe, mbwa na mbuzi.

Kifungashio maalum kilichobeba dawa za wanyama mbalimbali, kilichochorwa kwa rangi ya machungwa na nyeupe huku michoro ya mnyama aina ya ng'ombe na mbuzi wakionyeshwa kwa juu

Chupa ya kuhifadhia dawa za wanyama yenye rangi ya njano, nyekundu, na nyeupe, huku pembeni kukiwa na boski lililochorwa wanyama mbalimbali.

Wanadada wawili na mwanamume mmoja wakiwa mbele ya bango kubwa la kampuni ya yara, wakiwa wameshika mifuko ya plastiki pamoja na vidumu vilivyohifadhi dawa ya kilimo na wanyama.

Wakulima wanaume wanne na mwanamke mmoja wakiwa katikati ya shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu, wamebeba vitunguu vingi na kuviweka ndani ya magunia makubwa.

Wakulima watatu wakiwa ndani ya shamba la viazi, huku wakiendelea kuokota viazi vilivyotoka kuvunwa katika shamba hilo, na kuvihifadhi ndani ya ndoo ndogo za plastiki zenye rangi nyeusi.

Mkulima mmoja wa zao la biashara aina ya ndizi, akiwa katikati ya shamba la migomba, huku ameshika mche mmoja wa mgomba mkononi mwake kwa ajili ya kuupanda kwenye shimo lililopo mbele yake.

Mkulima mmoja wa zao la biashara aina ya mahindi, akiwa amesimama mbele ya shamba kubwa la mimea hiyo, huku mbele yake kukiwa na mahindi yaliyotoka kuvunwa akiyahifadhi na kuyaweka ndani ya ndoo ya plastiki.

Mkulima mmoja wa kiume akiwa katikati ya zao la biashara aina ya mahindi, huku akitoa hindi moja kutoka kwneye miche yake iiyosheheni ndani ya shamba hilo.

Wakulima wawili wa zao la biashara aina ya kahawa, wakiwa wamesimama mbele ya shamba na kuvuna kahawa hizo zenye rangi nyekundu, kijani, nyeusi na njano.

Zao la biashara aina ya karoti, zikiwa zimemwagwa kwa wingi juu ya shamba baada ya kutoka kuvunwa, na kusubiri wakulima kuzihifadhi eneo maalumu.

Mkulima mmoja mwanaume wa mazao ya biashara akiwa ndani ya shamba, lililosheheni na kujaa miche mingi ya zao aina ya nyanya zenye rangi ya kijani zikiendelea kukua na kunawiri katika miche yake.

Zao la biashara aina ya vitunguu likiwa linaendelea kuvunwa shambani na kuwekwa mahali palipo wazi pembezoni mwa mabomba membamba yenye rangi nyeusi.

Wakulima wa zao la biashara wakiwa katikati ya shamba kubwa la mananasi, wakiendelea na shughuli ya kuvuna matunda hayo na kuyahifandi ndani ya makapu makubwa ya plastiki yenye rangi nyekundu.

Wakulima wengi wa kike na wakiume wa mazao ya biashara, wakiwa wanachambua na kuhifadhi tunda aina ya parachichi lenye rangi kijani, ndani ya vikapu vikubwa vyenye rangi ya samawati.

Wakulima wawili wa kike na wa kiume wa zao la biashara aina ya maembe, wakiwa wamesimama mbele ya muembe mkubwa uliojaa matunda mengi, huku maembe mengine wakiwa wameyashika mkononi.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho, zikiwa zimehifadhiwa kwa wingi ndani ya vikapu vikubwa vya plastiki, vyenye rangi ya kijivu vilivyowekwa mbele ya shamba kubwa linalolima zao hilo.

Wakulima wakike wanne na mwanaume mmoja wakibeba zao la biashara aina ya kahawa, kwa kutumia ndoo kubwa nyeusi za plastiki kisha kumwaga kahawa hizo kwenye eneo maalumu la kuhifadhia.

Wakulima wengi wa zao la biashara aina ya kahawa wakiendelea na shughuli za uchambuzi wa kahawa hizo zenye rangi nyekundu, kijani, nyeusi na njano; kwa ajili ya kuandaa kupeleka sokoni.

Wakulima wanaume watano wakiwa wamesimama mbele ya zao la biashara aina ya mahindi, wakiendelea na shughuli za upakiaji wa mahindi hayo ndani ya vifungashio vikubwa vya plastiki.

Mwanadada mmoja aliyeketi kwenye kigoda na kuvaa suruali nyeusi na shati lenye rangi nyekundu, ameshika kikapu kilicho sheheni nyaya nyingi za rangi nyekundu huku akizungukwa na nyaya nyingi zilizowekwa ndani ya visado na vikapu mbalimbali.

Zao la biashara aina ya vitunguu likiendelea kuchipua katikati ya shambani, huku mabomba yenye rangi nyeusi ya plastiki yakiwa yamepita pembezoni mwa mazao hayo ili kuendelea kumwagilia maji.

Mkulima mmoja wa kiume akitabasamu huku ameshika nyanya mikononi mwake, pembezoni yake kukiwa na nyanya nyingi zilizotoka kuvunwa muda huo, huku nyuma yake kukiwa na miche ya nyanya zenye rangi ya kijani.

Wakulima mbalimbali wakike na wakiume, wakiendelea na shughuli za uvunaji wa zao la chakula aina ya viazi, ndani ya shamba hilo kubwa la viazi.

Mwanamume mmoja mkulima akiwa ndani ya shamba kubwa lililostawi vitunguu, huku mkononi mwake akiwa ameshika vitunguu alivyovivuna mda huo.

Wanaume wawili wakipita pembezoni mwa vitalu vya mazao ya chakula katika shamba hilo lililosheheni mazao tofautitofauti, likizungukwa na miti pamoja na makazi ya wanadamu.

Wakulima wawili mwanamke na mwanaume wakiwa ndani ya shamba kubwa la mazao ya chakula, lililostawi vizuri kwa rangi ya kijani wakiendelea na shughuli za ukulima kwenye shamba hilo.

Wafanyabiashara watatu wakiwa wamekaa katikati ya shamba, huku wakiendelea na shughuli za uvunaji na upangaji wa zao la biashara aina ya viazi vyekundu, vilivyohifadhiwa ndani ya masanduku ya plastiki yenye rangi ya njano, samawati na machungwa.

Nyanya nyingi zenye rangi nyekundu, njano, na kijani zikiwa zimevunwa na kuhifadhiwa eneo la shamba, huku miche ikiwa imening'iniza nyanya nyingi za kijani huku zikiendelea kukua.

Wakulima watatu wa kike wenye lika tofauti, wakiendelea na shughuli za uchambua wa zao la biashara aina ya kahawa, zilizo iva vizuri kwa rangi nyekundu, kijani, nyeusi na njano.

Mkulima mmoja mwanaume akiwa katikati ya shamba kubwa la zao la biashara aina ya nyanya, huku nyanya nyingi zenye rangi ya kijani na njano, zikiendelea kukua na kustawi kwenye miche yake.

Mwanadada mmoja, akiwaameshika zao la chakula aina ya viazi vingi vilivyochukuliwa wakati wa kuvuna. Muda huo, nyuma yake, kuna wanaume wawili wakiendelea na shughuli za mavuno ya viazi.

Miche ya aina ya zao la biashara aina ya nyanya, ikiwa imestawi na kukua vizuri kwakutoa majani yenye kijani huku nyanya nyingi zikining'inia zenye rangi nyekundu, njano na kijani.

Mwanamama mmoja akiwa amesimama mbele ya shamba lililostawisha vizuri zao la biashara la kahawa, huku akiwa ameshika bakuli la plastiki lililo jaa kahawa zenye rangi nykundu, njano na kijani.

Wakulima wa mazao ya chakula wakiwa mbele ya shamba la mahindi lililozungukwa na miti mirefu, wakichambua viazi vyenye rangi ya kahawia vilivyosheheni ndani ya mifuko mikubwa ya rangi ya kijani na nyeupe, yenye ufito mwekundu.

Zao la chakula aina ya viazi likiwa limefungashwa vizuri ndani ya magunia, huku yakifungwa kwa kamba za katani. pembezoni mwanaume mmoja akiwa anapita na kutazama zao hilo, na magari yakiendela kufanya shughuli zake za usafiri.

Mwanamke mmoja akiwa mbele ya shamba kubwa la mahindi amesimama juu ya zulia samawati, lililosheheni mahindi mengi yaliyotoka kuvunwa, pembezoni kuna mti wa rangi ya kijani.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja wakiwa kijijini, wamezungukwa na masanduku makubwa ya mbao yaliyosheheni nyanya za:kijani, nyekundu na njano; huku wakiwa katikati wakiendelea na shughuli za uchambuzi wa nyanya hizo.

Wakulima watatu wakike na wanaume wawili, wakiendelea na shughuli za uchambuzi wa zao aina ya viazi vitamu vilivyotoka kuvunwa, huku pembezoni wakizungukwa na vikapu vingi vyenye rangi ya samawati na kijani kwa ajili ya kuhifadhia viazi hivyo.

Miche ya mimea mbalimbali ikiendelea kukua na kustawi kwenye vitalu vilivyowekwa ndani ya shamba, lililozungukwa na miti mikubwa ya kijani; huku nguzo za mbao zikitumika kuhifadhi shamba hilo.

Mabakuli yenye ujazo na rangi mbalimbali, yakiwa yamebeba udongo mwingi, huku ndani yake kukiwa kumepandwa mimea mbalimbali iliyo katika hatua ya kuchipua,

Mkulima mmoja mwanaume, akikagua nyanya ndani ya shamba kubwa, lililostawi nyanya nyingi katika miche iliyochipua na kuhifadhiwa ndani ya mifuko ya plastiki iliyobeba udongo.

Mtu mmoja akiendesha mashine maalumu ya kufanyia kilimo cha kisasa, ikiwa inapita ndani ya shamba kwa ajili ya kuchipua udongo, ili kuandaa shamba hilo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu mmoja akiwa ndani ya gari lililobeba mashine maalumu ya kufanyia kilimo cha kisasa, akiendesha gari hilo kwa ajili ya kupita ndani ya shamba ili kufyeka majani na kuliandaa shamba hilo kwa ajili ya ukulima.

Magari mawili aina ya trekta, yakiwa yamefungiwa mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo, zikipita na kuchipua udongo katikati ya shamba ili kuandaa shamba hilo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mimea na mbogamboga zikiendelea kukua vizuri ndani ya mashine maalumu, inayotumika kufanya kilimo cha kisasa, huku mwanga ukiendelea kutawala kuipa nuru mimea hiyo izidi kukua vizuri.

Mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa, ikiwa imesheheni mboga nyingi zenye rangi ya kijani. Huku taa zikiendelea kuwaka kwa ajili ya kusaidia, ukuaji wa mboga hizo.

Mashine ndogo yenye rangi nyekundu ya kuendesha kwa mikono miwili ikiwa imewekwa pembezoni mwa shamba ambayo inatumika kwaajili ya kufanya shughuli za kuandaa shamba hilo

Mtu mmoja akiwa ameshika na kuongoza mashine maalumu ya kufanyia kilimo cha kisasa, inayotumika ili kuchukua udongo kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Mwanaume mmoja akiwa ndani ya gari lilobeba kifaa maalumu cha kufanyia kilimo cha kisasa, huku mashine hiyo ikiendelea kupita katikati ya shamba na kuchipua udongo ili kundaa shamba hilo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Gari aina ya trekta ikiwa imebeba mashine maalumu, inayotumika kwaajili ya kilimo cha kisasa, ikipita katikati ya shamba ili kung'oa majani kwa kuliandaa shamba hilo kwaajili ya kilimo.

Mashine ndogo inayoendeshwa na mtu mmoja, ikiwa inapita ndani ya shamba kwa ajili ya kuchukua udongo kwenye shamba hilo, ili kuliandaa kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Gari dogo lililobeba mashine maalumu kwa ajili ya kufanyia kilimo cha kisasa, likiwa katika shamba kubwa baada ya kufyeka majani na kuliandaa shamba hilo kwa ajili ya kulima.

Mimea na mbogamboga zikiendelea kukua ndani ya mashine maalumu ya kilimo cha kisasa, huku taa mbalimbali zikiendelea kumulika kwa ajili ya kutoa mwanga ndani ya mashine hizo.

Wanamume wawiwili wakiwa ndani ya gari maalumu lililobeba kifaa cha kufanyia kilimo cha kisasa, huku kifaa hicho kikiendelea na kazi ya kuchimbua udogo kwaajili ya kuliandaa shamba kwaajili ya kilimo.

Wanamume wawili wakifanya kilimo kwa kutumia mashine maalumu ya kulimia, wakiwa ndani ya shamba kubwa la mahindi na mimea mbalimbali, huku mmoja akiwa ni kiongozi wa kuendesha gari hilo, maalumu la kilimo.

Mwanaume mmoja akiendesha gari lililobeba mashine maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa, huku mashine hiyo ikipita ndani ya shamba ili kuliandaa shamba hilo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mimea mbalimbali ya rangi ya kijani ikiwa imewekwa ndani ya mashine maalumu ya kuchipushia mimea, Huku ikiendelea kupokea virutubisho kwaajili ya ukuaji wa mimea hiyo.

Gari kubwa la rangi ya njano lililowazi nyuma, likiwa limebeba mashine kubwa yenye rangi ya njano kwa ajili ya shughuli za kilimo. Huku wanaume wawili wakisimama mmoja chini na mwingine juu kwa ajili ya kufanikisha ufikaji wa gari hilo.

Mashine maalumu ya kufanya kilimo cha kisasa ikiwa inapita katika shamba kwaajili ya kufyeka majani, ili kuandaa shamba hilo kwaajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalum inayotumika kwaajili ya kilimo cha kisasa, ikipita katikati ya shamba kubwa lililojaa majani mengi na kufyeka majani hayo ili kuandaa shamba hilo kwaajili ya kulima.

Mashine maalumu ya kilimo yenye rangi nyekundu, ikichipua na kuuandaa udongo kwa ajili ya kupokea mbegu zinazotakiwa kupandwa ndani ya shamba hilo.

Mashine maalumu inayofanya kilimo cha kisasa, ikiwa imebeba na kuhifadhi mimea mingi iliyonawiri vizuri yenye rangi kijani kibichi, huku ikiendelea kukua kwa ustadi.

Gari lililobeba mashine maalumu ya kufanyia kilimo cha kisasa, likiwa linapitisha mashine hiyo kwa ajili ya kuchipua udongo, ili kuliandaa shamba kwa ajili ya kufanya shughuli za kilimo.

Kifaa maalumu cha kuhifadhia samaki kikiwa kimebeba maji mengi na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, mawe mbalimbali yenye rangi nyeupe na dhahabu. Huku samaki wengi wenye rangi ya machungwa wakiendelea kuogelea ndani ya maji.

Kifaa kikubwa cha udongo kilichohifadhi samaki wanaoendelea kuogelea ndani ya maji huku, pembezoni kukiwa na miche mingi na maua yenye rangi ya kijani kibichi.

Samaki wazuri wanne wenye rangi ya dhahabu, wakiogelea ndani ya kifaa maalumu cha kuhifadhia samaki, kilichobeba maji mengi na mawe mazuri yenye rangi mbalimbali madogomadogo.

Mzao ya nafaka aina ya; maharage, kunde, ulezi, mahindi na njugu mawe yakiwa yamehifadhiwa ndani ya vifungashio maalumu vya plastiki.

Mazao ya nafaka aina ya maharage mekundu, maarage ya soya, karanga na mtama vikiwa vimehifadhiwa kwenye vikapu vikubwa vilivyofumwa kwa ukiri.

Vyakula vya nafaka aina ya maharagwe, njugumawe, ubuyu, mahindi na mengineyo, vikiwa vimehifadhiwa ndani ya magunia makubwa, huwekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Daraja moja lililojengwa kwa magogo ya miti, likiwa limewekwa kwenye njia katikati ya Msitu, ili kuruhusu watu kupita mahali hapo, ambapo chini kuna mto mdogo unapitisha maji.

Mshale uliochorwa chini kwa rangi nyeupe, ukionyesha njia nyembamba inayopita katikati ya msitu mkubwa, wenye miti na majani ya kijani.

Wataalamu wa misitu, wakipita na kukagua kwenye vitalu mbalimbali vilivyopandwa miche ya miti na kuhifadhiwa ndani ya vifuko vidogo vya rangi nyeusi vya plastiki.

Vitalu vyenye maua mengi yaliyohifadhiwa ndani ya makopo madogo ya plastiki, ikiwa katikati ya msitu uliozungukwa kwa miti mingi ya kijani.

Mtaalamu wa misitu akiwa katikati ya vitalu, vilivyo sheheni miche mingi ya miti, vilivyohifadhiwa ndani ya vifuko vidogovidogo vya plastiki vyenye rangi nyeusi.

Mashine maalumu zinazotumika kufanyia kilimo kisicho tumia udongo, zikiwa zimening'inizwa juu ya nguzo nyembamba za chuma, huku mimea na mboga mboga zikiendelea kustawi ndani ya mashine hizo.

Mbogamboga zenye rangi ya kijani, zikiwa zimewekwa juu ya kifaa maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo kisichotumia udongo. Ndoo mbili ndogo, za plastiki zikiwa zimebeba maji mengi yaliyowekwa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya kusaidia mimea hiyo kukua.

Kifaa maalumu kinachotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, kikiwa kimebeba mimea na maua mbalimbali yanayoendelea kukua na kustawi ndani yake.

Wataalamu watatu wa kiume wakufanya shughuli za kilimo cha kisasa, wakiendelea na shughuli za kupangilia mimea iliyowekwa ndani ya vifuko vidogo vya plastiki, na kuviingiza ndani ya mashine maalumu ya kukuzia mimea hiyo.

Kifaa maalumu kinachotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisasa, kinachotumia maji yaliyowekwa virutubisho mbalimbali, ili kukuza mimea na maua yanayowekwa juu ya kifaa hicho, ikiwa imebeba mimea mbalimbali.

Vifaa maalumu vinavyotumika kufanya kilimo cha kisasa kinachotumia maji yaliyochanganywa kwa virutubisho mbalimbali, kikiwa kimepandikizwa mboga na mimea yenye rangi ya kijani.

Mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisasa, kinachotumia maji yaliyo changanywa kwa virutubisho mbalimbali, zikiwa zimewekwa tayari kwa jili ya kupandikiza mbegu za mimea.

Vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisasa, kinachotumia maji yaliyochanganywa kwa virutubisho mbalimbali, vikiwa vimebeba mimea na maua ya aina tofautitofauti.

Kifaa kikubwa cha plasitiki chenye rangi nyeusi, kikiwa kimetengenezwa kwa kutumia nguzo za mbao; huku shughuli za kilimo kisichotumia udongo zikiendelea ndani ya bakuli hilo, na mboga mbalimbali zikichanua na kustawi.

Mboga zenye rangi ya kijani, zikendelea kustawi vizuri ndani ya mashine maalumu, iliyobeba maji yenye virutubisho mbalimbali kwa ajili ya kukuza mimea, kwa kutumia kilimo kisichotumia udongo.

Mashine maalumu inayotumika kufanya kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, ikiwa imebeba mimea mbalimbali ikiendelea kukua na kustawi ndani yake.

Mimea na maua mbalimbali ikiendelea kukua na kustawi ndani ya maji maalumu yaliyowekwa virutubidho mbalimbli, kwa ajili ya kusaidia kukuza maua na mimea hiyo.

Mbogamboga zikiwa zimestawi na kukua vizuri ndani ya mashine maalumu, ya kustawisha mimea inayotumia maji yaliochanganywa na virutubisho mbalimbali. Kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Mkulima mmoja wa kiume akiwa katikati ya shamba, linalofanya shunguli zake za kilimo kwa kutumia maji maalumu yaliyochanganywa na virutubisho, pasipo kutumia udongo ili kukuza mimea hiyo.

Mimea mingi ikiendelea kuchipua ndani ya mashine maalumu ya kukuzia mimea bila kutumia udongo, iliyobeba maji na kuchanganywa na virutubisho mbalimbali.

Mimea iliostawi na kukua vizuri, ikiwa ndani ya kifaa maalumu chenye maji yaliochanganywa na virutubisho mbalimbali. Kwa ajili kusaidia ukuaji wa mimea katika kilimo hicho kisichotumia udongo.

Maua yenye rangi ya kijani na nyekundu, yakiwa yanaendelea kukua na kuchipua ndani ya mashine maalumu ya kukuzia mimea kwa kutumia maji yaliyochanganywa kwa virutubisho mbalimbali.

Miche ya zao la chakula ikiendelea kukua na kustawi vizuri ndani ya mashine maalumu, inayofanya kilimo pasipo kutumia udongo.

Mimea mingi ikiendelea kukua na kustawi ndani ya mashine maalumu za kustawisha mimea, ikiwa kwenye shamba kubwa linalofanya shughuli zake za kilimo pasipo kutumia udongo.

Miche mingi ya maua yenye rangi ya kijani ikiendelea kukua na kustawi vizuri, iliyobebwa ndani ya mashine maalumu inayofanya kilimo kwa kutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali.

Zao la mboga aina ya kabichi, likiwa limestawi vizuri ndani ya shamba, linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha viwandani.

Shamba kubwa linatumika kwa ajili ya shughuli za viwandani, likiwa limesheni mimea tofauti ya kijani, huku kukiwa na miti mbalimbali na majani yaliyofunika eneo la ardhi.

Mkulima mmoja akiwa ndani ya shambani kubwa linalotumika kwa shughuli za viwandani, uku mimea iliyopo ndani ya shamba hilo ikiendelea kukua na kunawili vizuri.

Shamba kubwa la ng'ombe linalotumika kwajili ya shughuli za viwandani, likiwa limesheheni ng'ombe wengi wa rangi nyeupe kwa nyeusi, huku nguzo za chuma zikitumika kwa ajili ya kutofautishia ng'ombe hao.

Shamba kubwa linalotumia mashine za kisasa za kilimo, likiwa limesheheni aina ya mmea uyoga mweupe, huku mwingine ukiwa umepandwa ndani ya makabati maalumu yaliyo wazi.

Shamba kubwa la mifugo aina ya ng'ombe linalotumika kwa ajili ya shughuli za viwandani likiwa limesheheni nguzo wengi wenye rangi nyeupe kwa nyeusi wanaoendelea kupata chakula ndani ya banda hilo.

Shamba kubwa la zao la chakula aina ya mahindi, likiwa limesheheni miche mingi ya mahindi inayoendelea kukua, na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, huku shamba hilo likiwa limezungukwa kwa miti mingi mikubwa yenye rangi ya kijani.

Shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwandani, likiwa limefurika na kusheheni zao la chakula aina ya mahindi yanayoendelea kustawi na kukua vizuri ndani ya shamba hilo.

Gari aina ya treka iliyofungiwa mashine maalumu ya kufanya kilimo cha kisasa, inapita katikati ya shamba lililo tupu, huku likichipua udongo ili kuandaa shamba hilo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya kiwanda maalum cha kufugia kuku, huku maboma makubwa marefu yakiwa yamepita katikati yao. Yamebeba vyombo vingi vya vyekundu vya kuhifadhia vyakula vya kuku.

Wanyama wengi wa kufugwa aina ya ng'ombe, Wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa ndani ya banda, Huku nguzo mbili za chuma ziki watenganisha ng'ombe mmoja kwenda mwengine.

Wanamama watano wakiendelea na shughuli za kilimo cha biashara, Huku wanamume wanne wamesimama maeneo tofautitofauti wakitizama shughuli hiyo inayo endelea ndani ya shamba kubwa lenye lenye mboga nyingi zilizo stawi vizuri.

Shamba la kuku wengi wenye mbawa na manyoya ya rangi ya kahawia, waliohifadhiwa ndani ya banda lililojengwa kwa mbao na magogo ya miti, vyombo maalumu vya kulishia vyakula vya kuku vikiwa vimesambazwa maeneo tofauti ndani ya banda hilo.

Mwanaume mmoja anatabasamu akiwa ameshika zao aina ya nyanya, zinazoendelea kuchipua na kukua ndani ya shamba maalumu, zilizopangwa na kuning'iniza juu ya miti mirefu ya mbao.

Kilimo cha umwagiliaji kikiendelea ndani ya shamba kubwa, lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani, huku mabomba madogo ya plastiki yakiwa yamepita na kumwagilia maji kwenye ardhi hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji mashambani ikiwa imepitisha mabomba yake madogomadogo yenye rangi nyeusi ya plastiki, katikati ya mimea na mbogamboga zinazoendelea kukua ndani ya shamba hilo.

Mabomba membamba ya plastiki yakiwa yamepita katikati ya mimea iliyopandwa ndani ya shamba, kwa ajili ya kufanya shughuli za umwagiliaji ndani ya shamba hilo.

Mboga za majani aina maboga zikiendelea kukua na kustawi vizuri juu ya udongo wenye rutba nzuri, Huku bomba moja lenye rangi nyeusi jembamba likipita kwaajili ya kumwagilia maji juu ya shamba hilo.

Shunghuli za kilimo cha umwagiliaji zikiwa zinaendelea ndani ya shamba kubwa lililosheheni mimea mbalimbali, huku ikiendelea kustawi na kukua vizuri. Maji mengi yakiwa yanachilia kutoka kwenye mfumo maalumu wa kumwagilia maji kwenye shamba hilo .

Kilimo cha umwagiliaji kikiendelea ndani ya shamba lililobeba mimea ambayo inayokua katika hatua tofautitofauti, huku mabomba mbalimbali yakipita pembezoni mwa mimea hiyo kwaajili ya kumwagilia maji

Mkulima mmoja wa kiume akifungulia bomba katika mfumo maalumu unaomwagilia maji ndani ya shamba. Huku mabomba mengi madogo madogo yakipita pembezoni mwa mimea iliyomo ndani ya shamba hilo.

Bomba moja kubwa na nene likiwa linapeleka maji kwenye mabomba madogomadogo mengi meusi katikati ya shamba lililojaa mboga mbalimbali.

Mimea ikiendelea kukua na kustawi ndani ya shamba linalofanya kilimo cha umwagiliaji, huku mabomba mengi ya rangi ya samawati na nyeusi, yakipita pambezoni kwa ajili ya kumwagilia maji kwenye udongo na mimea hiyo.

Nchi tambarare ikiwa imezungukwa kwa miti mingi mirefu kwa mifupi, pamoja na majani yaliyofunika nchi hiyo huku nyumba chache zikiwemo kama makazi ya watu.

Mandhari nzuri ya nchi tambalale iliyofunikwa kwa majani mengi yenye rangi ya kijani ikizungukwa na miti mirefu kwa mifupi na mlima mkubwa wa Kilimanjaro kwa mbele yake.

Watu wakipita katikati ya nchi tambarare, iliyozungukwa kwa miamba mikubwa mirefu ya udongo, huku miamba hiyo ikiwa imebeba majani yenye rangi ya kijani.

Mazingira ya nje ya kitropiko iliyofunikwa na kuzungukwa na miti mingi mirefu kwa mifupi, na majani mengi kufunika ardhi hiyo. Kijito kidogo cha maji yanayotiririka kikipita katikati ya ardhi.

Mandhari nzuri ya kitropiko iliyo pambwa na miti mingi mirefu na mifupi huku majani mengi yakiendelea kukua ndani ya hifadhi maalumu ya kuhifadhia wanyama pori, wanyama mbalimbali aina ya pundamilia wakiendelea kuzunguuka kutafuta chakula ndani ya hifadhi hiyo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyofunikwa kwa kijani kizuri, huku milima mirefu ikiwa imezunguka na kufunikwa na miti mirefu kwa mifupi.

Mwanamke mmoja akipita kwenye barabara nyembamba, iliyotenganishwa na miamba mikubwa, huku miamba hiyo ikiwa na majani mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi.

Jua lenye rangi ya dhahabu likiwa linazama katika mandhari ya miti mirefu na mifupi, huku maji yakiwa yamezunguka pembezoni mwa miti hiyo. Majani mengi yakiendelea kukua na kustawi.

Mandhari ya nchi nzuri ya kuvutia, iliyobebwa na milima mirefu, iliyofunikwa na miti mingi mirefu, yenye rangi ya kijani kibichi.

Mtu mmoja mtaalamu wa wadudu aina ya nyuki akirina asali kwenye mzinga wa nyuki, kwa kutumia kifaa maalumu huku akiwa amevalia mavazi maalumu ya kujikinga asing`atwe na nyuki hao.

Wanawake wawili wakiwa wameinama kwenye shamba la migomba na mahindi, huku mmoja akiwa amemshika mbuzi mweupe shingoni, na mwingine ameshika kifaa cha chuma maalumu anatoboa sikio la mbuzi huyo.

Wanyama wengi wakufugwa aina ya mbuzi na kondoo wenye rangi nyeupe, kahawia na nyeusi ,wakiwa wamehifadhiwa ndani ya banda maalumu lililozungushiwa mbao na magogo ya miti.

Wanyama wa kufugwa aina ya kuku wakiwa ndani ya banda lao, huku kifaa kimoja cha kuwekea maji chenye rangi nyeupe na mfuniko mwekundu, kikining'inia ili kuruhusu maji kuwafikia kuku hao.

Wanyama wa kufugwa aina ya kuku weupe, wakiwa ndani ya mabanda maalumu yaliyotengenezwa kwa chuma nene na nyembamba. Pembezoni kukiwa na madumu maalumu ya kuhifadhia maji.

Wanyama wa kufugwa nyumbani ana ya bata wenye rangi nyeupe, nyeusi na mabaka mabaka, wakiwa mbele ya mlango ulio wazi chini ya ardhi ya udongo wa maeneo ya kijijini.

Miche ya maua yenye rangi ya kijani na kahawia, ikiendelea kukuwa na kustawi vizuri ndani ya shamba kubwa, lililofunikwa kwa nguzo nyingi za chuma.

Mbegu ya zao aina ya brokoli zikiwa zimehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu cha plastiki chenye rangi ya kijani na njano, huku brokoli moja ikiwa imechorwa kwa mbele.

Mbegu maalumu za zao la chakula aina ya nyanya, zikiwa zimefungashiwa kwenye kifungashio kizuri cha karatasi ya plastiki huku nyanya na mbegu zikiwa zimechorwa juu ya kifungashio hicho.

Mbegu za zao la chakula aina ya kabichi zikiwa zimehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu cha plastiki, huku kabichi moja ikiwa imechorwa nje ya kifungashio hicho.

Mbegu za mboga za majani aina ya peteseli, zikiwa zimehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu chenye rangi ya kijani na njano, huku zao hilo la majani ya peteseli yakionekana kwenye picha.

Mbegu za kilimo za tunda aina ya 'cherry' zikiwa ndani ya kifungashio maalumu cha karatasi na plastiki, huku ikiwa imechorwa tunda la 'cherry' kwa mbele.

Shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba nzuri, likiwa limesheheni zao la chakula aina ya mahindi, likiwa kwenye hatua za awali za uchipuaji.

Mbegu za mimea na mbogamboga, zikiwa zimehifadhiwa ndani ya kifungashio maalumu vilivyotundikwa na kupangwa kwa ustadi juu ya kabati la chuma lenye rangi nyeusi.

Miche ya maua ikiendelea kukua na kustawi ndani ya udongo mzuri, uliobebwa ndani ya mabakuli yenye rangi nyekundu, na kuhifadhiwa kwenye sinia kubwa lenye rangi nyeusi.

Miche ya mimea mbalimbali ikiendelea kukua na kustawi ndani ya shamba, huku pembezoni mabomba makubwa marefu ya plastiki yakiwa yanapita kwa ajili ya umwagiliaji, wa maji ndani ya shamba hilo.

Zao la chakula aina ya mahindi likiwa limestawi na kutoa mimea yake vizuri ndani ya shamba kubwa liliosheheni mahindi mengi, yaliyopambwa kwa rangi ya kijani kibichi.

Mwanadada mwenye tabasamu pana, akiwa ndani ya duka maalumu la kuuzia mbegu za mazao, zilizowekwa ndani ya mifuko tofautitofauti na kupangwa kwa ustadi kwenye makabati yaliyo ndani ya duka hilo.

Mbegu za mimea mbalimbali zikiwa katika hatua ya kwanza ya uchipuaji, zikiwa zimepandwa ndani ya udongo uliosheheni maji mengi na kuhifadhiwa ndani ya vikopo vidogo vya plastiki.

Mnyamapori aina ya pundamilia akitembea kwenye ardhi iliyojaa mawe mengi, ndani ya hifadhi ya wanyamapori iliyozungukwa na miti na majani mengi.

Mnyamapori aina ya twiga, akiwa amesimama nyuma ya ukingo wa chuma, ndani ya hifadhi maalumu ya kuhifadhia wanyama pori.

Mnyama aina ya Twiga, akitembea ndani ya hifadhi ya kuhifadhia wanyamapori. Lililozungukwa na miti mikubwa na majani mengi. Pembezoni kukiwa na bakuli kubwa ya chuma, iliyoshikiliwa kwa miti ya mbao.

Mtaalamu wa wanyamapori akiwa ameshika machupa mawili yenye rangi nyeupe na vifuniko vyekundu, akiendelea na shughuli za kumlisha mnyama aina ya tembo maziwa yaliyoko ndani ya chupa hizo.

Mwamvuli mmoja mkubwa wenye rangi ya maziwa, ukiwa umesimamishwa katikati ndani ya hifadhi ya wanyama pori, huku hifadhi hiyo ikizungukwa kwa miti mirefu, mikubwa na mifupi na majani mbalimbali yakiendelea kustawi.

Mwanaume aliyevalia suruali ya khaki, koti la bluu, kofia ya kijani na barakoa; akiwa ndani ya hifadhi ya wanyamapori, mbele ya uzio wa chuma unaohifadhia wanyama aina ya twiga. Mkono wake wa kushoto umeshika kinywa cha twiga, mkono wake wa kuume umeshika taya za twiga, pembeni yake amesimama twiga mwingine.

Wanyama wawili aina ya Tembo, wakiwa wana tembea ndani ya hifadhi maalumu ya kuhifadhia wanyama pori. Huku nyuma yao kukiwa na wanaume wawili ambao ni wasimamizi ndani ya hifadhi hiyo.